Mbolea inayoitwa (Baraka fertilizer) ikiwa imefunga kwenye viroba vya kilo kwa kiasi tofauti tofauti, ni mbolea inayofaa kwa kilimo cha viazi na vitunguu kuweekwa kwenye viroba tofauti inamsaidia mkulima kununua kwa kiasi kulingana na ukubwa wa shamba lake.

Sehemu ya duka la kuuza dawa za wanyama pamoja na dawa za mimea. Dawa zimepangwa vizuri kwenye makabati yaliyojengwa kwa juu dukani. Mpangilio mzuri wa dawa na uhifadhi mzuri, unasaidia dawa zikae kwenye ubora kwa muda mrefu.

Dawa maalumu ya kutibu magonjwa kwa paka, kuna kasha la dawa na chupa ya dawa, vyote vina picha ya paka. Dawa ina ujazo wa mililita thelathini, kasha la dawa lina jina la dawa pamoja na maelezo muhimu juu ya matumizi sahihi ya dawa hiyo.

Dawa ya wanyama iitwayo kecho , inatibu ng'ombe mbuzi, nguruwe, ngamia, pamoja na mbwa pindi wanapo uguua, picha za wanyama zilizoko kwenye kasha la dawa inamaanisha kuwa dawa ni salama kwa wanyama hao, pia dawa ni salama kwa matumizi kipindi mnyama anapokuwa mjamzito.

Ofisi inayojishungulisha na uuzaji na usambazaji wa dawa za kilimo na za wanyama, mezani wakiwa wamepanga dawa hizo zenye picha na maelezo ya matumizi ya dawa. Viti vilivyoko vinatumika kukalia mwenye ofisi na mnunuzi wa dawa. Mimea na wanyama wanategemae uwepo wa dawa katíka kutibu magonjwa yao .

Muuzaji wa dawa za mimea na wanyama akiwa dukani. Duka limejaa bidhaa za kilimo na wanyama. Kuna michoro inayoashiria kuwepo kwa bidhaa za kilimo na wanyama dukani. Muuzaji wa bidhaa hizi, anapaswa kutoa elimu, kwa wakulima na wafugaji kabla ya kuwauzia bidhaa hizo.

Kasha la dawa maalumu lenye vidonge thelathini kwa ajili ya mbwa na paka. Dawa hii hutumika kuweza kuwatibu mbwa na paka wenye changamoto za viungo. Dawa kwa msisitizo imechorwa picha ya mbwa na picha ya paka, kama ndio walengwa wa matumizi ya dawa hiyo tu.

Kopo lenye rangi nyeupe na nyekundu, ni kopo lenye dawa maalumu ya wanyama inayoitwa "KUPACIDE" inayotibu na kuzuia virusi na magonjwa mengine. Wanyama pia hukumbana na changamoto za magonjwa, hivyo uwepo wa dawa kwa ajili yao ni muhimu.

Dawa ya wanyama ambao ni mbwa, kutokana na uwepo wa picha ya mbwa na maneno "for animal use only" inaashiria dawa hiyo ni maalumu kwa mbwa. Kasha la dawa linatoa maelezo ya kina ya namna bora ya kutumia dawa hiyo, kwa mbwa.

Duka la dawa za mimea na dawa za wanyama. Muuzaji akiwa amepanga juu ya meza dawa zinazopatikana dukani kwake. Pia dukani kuna picha zenye maelezo ya dawa. Kila dawa ina maelekezo ya matumizi sahihi ya dawa hiyo, hivyo humrahisishia mkulima na mfugaji juu ya matumizi.

Dawa ya mimea maalumu kwa mimea ya jamii ya mikunde, kwa mujibu wa picha ya mazao ya jamii ya mikunde. Maelezo ya matumizi yanaonekana kwenye kasha la kuhifadhia. Pia kwenye kasha kuna maelekezo ya uhifadhi wa dawa hiyo. Kilimo bora pia kinategemea uwepo wa dawa za kutibu magonjwa ya mimea.

Kasha la dawa ya Nectigan inayotumika kuwatibu mbwa uwepo wa picha ya mbwa na maelezo yaliyopo kwenye kasha hilo yanathibitisha kuwa dawa ni maalumu kwa ajili ya mbwa wanyama pia huugua na pia wanapaswa kupatiwa matibabu.

Dawa ya virutubisho maalumu kwa ajili ya kuku wa kufugwa, dawa ina picha inayoonyesha kuku, pia ina maelezo juu ya ugonjwa unaofaa kwa ajili ya kuku, dawa hiyo inaujazo wa kilogramu moja. Ili kuwa na kuku wenye afya uwepo wa virutubisho ni muhimu.

Dawa ya kutibu magonjwa kwa wanyama, kashi la dawa linatoa maelekezo kuwa dawa ni ya kumeza kwa mbwa tu. Pia kuna picha ya mbwa kwenye kasha, pamoja na maelekezo ya kumpatia mbwa dawa kidogo kimoja kila siku kwa siku 10. Inashauriwa kufuata maelekezo yaliyoko kwenye dawa kuepuka kumeza dawa pasipo na usahihi.

Dawa ya Albomar kwa ajili ya wanyama. Aina hii ya dawa hutumika kuweza kutibu maradhi ya wanyama. Picha za wanyama kwenye kasha la dawa zinaashiria kuwa dawa ni maalumu kwa wanyama. Maandishi yaliyoko kwenye kasha la dawa yanatoa maelekezo ya matumizi sahihi ya dawa hii, kuepusha matumizi mabaya ya dawa.

Dawa kwa ajili ya wanyama. Aina hii ya dawa hutumika kuweza kutibu maradhi ya wanyama. Picha ya mbwa na paka kwenye kasha la dawa na chupa ya dawa inaashiria dawa ni maalumu kwa wanyama hao. Maandishi yaliyoko kwenye kasha la dawa yanatoa maelezo ya matumizi ya dawa hii, kuepusha matumizi yasiyo sahihi ya dawa.

Duka kubwa la dawa za mimea na dawa za wanyama, muuzaji akiwa amepanga juu ya meza dawa zinazopatikana dukani kwake. Pia dukani kuna picha zenye maelezo ya dawa. Kila dawa ina maelezo ya matumizi sahihi ya dawa hiyo, hivyo humrahisishia mkulima na mfugaji juu ya matumizi sahihi ya dawa za wanyama na mimea.

Dawa ya minyoo inayotumika kutibu mbwa na paka. Dawa ni ya vidonge, na kuna vidonge sita, pia imeandikwa ni kwa kutibu wanyama tu, kwenye kasha hilo la dawa, kuna picha ya paka na mbwa, kuashiria dawa hiyo ni kwa ajili wanyama hao tu. Wanyama pia hutibiwa pindi wanapougua.

Bango la dawa za kilimo na mifugo, wakulima wamerahisishiwa upatikanaji wadawa za kilimo na wafugaji dawa za mifugo. Upatikanaji wa dawa hizi husaidia kuongeza mazao na kuzuia kusambaa kwa magonjwa hivyo kuwa na kilimo chenye tija kwa ujumla.

Mbolea ya kupandia mazao, ujazo wake ni wa kilogramu hamsini. Maelezo yaliyoko kwenye kiroba yanaonyesha mahali pa kutengenezea, kampuni iliyotengeneza, kampuni inayosambaza na mawasiliano yao. Kuna maelezo yanasema mbolea hiyo ni kemikali, hivyo kuishika pasipo kuvaa vikinga mikono si salama.

Dawa ya ng'ombe aina ya bimectin plus ujazo wa dawa ni milimita mia moja. Kasha ya kuhifadhia dawa hiyo inatoa maelekezo juu ya matumizi sahihi na bora ya dawa, linaweza kuwa dawa ni kwa ajili ya ng'ombe pia hutumika kwa kutumia sindano. Picha ya ng'ombe inaashiria ni dawa kwa ajili ya ng'ombe, jambo muhimu kwenye dawa yoyote ni kuwepo kwa maelekezo juu ya matumizi.

Wafanya kazi wa kiwanda Cha kuzalisha dawa kwaajili mifugo na mimea , dawa inaonekana kufungashwa vizur. Wafanyakazi wanatumia vifaa Bora na sahihi ilikuepuka magonjwa kama vile Yale ya mfumo wa hewa kutokana na kutengeneza kemikali kali kwa ajili ya mimea na wanyama .

Dawa ya miti shamba inayoitwa (PET FEVER GO LIQUID) maalum kwa paka na mbwa. Dawa hii hutumika kutibu homa, kuvimba na maumivu kwa paka na mbwa. Ina ujazo wa mililita thelathini, pia maelekezo ya matumizi ya dawa yanapatikana kwenye kasha na chupa ya dawa.

Dawa ya wanyama inayoitwa "Enzaprost T" inayotumika pindi wanayama wanapopata magonjwa. Kasha la dawa linatoa maelekezo kuwa dawa hutumika kwa kuchoma sindano. Chupa ya dawa ni ya ujazo wa mililita hamsini, pia kuna maelezo kwenye chupa juu ya matumizi sahihi ya dawa hiyo kwa wanyama.

Sehemu ya shamba la zao la nyanya. Nyanya zimekua vizuri, kwani ni kubwa na zimezaliana za kutosha, lakini licha ya hayo yote nyanya bado haziko tayari kuvunwa, kwani hazijaiva vizuri, hivyo sokoni zitakosa wanunuzi.

Shamba kubwa la zao la biashara la mipapai, kila mpapai umeweza kuzalisha mapapai ya kutosha. Shambani mapapai yamelimwa kwa kuachiana nafasi ili kuweza kuruhusu shughuli za ukuaji wa mamapai ziende vizuri. Shamba ni safi, kuashiria shughuli za upalizi zimefanyika vizuri.

Wakulima wakivuna viazi mviringo ambavyo ni zao la biashara. Shambani wanatumia nyenzo duni katika kuvuna zao hilo. Na hii inaashiria kuwa ni wakulima wadogo. Baada ya kuvuna viazi huenda kuuzwa sokoni. Kilimo cha viazi hulimwa kwa kuandaa matuta, na wakati wa kuvuna matuta hayo huchimbwa chini ili kupata viazi mviringo.

Zao la biashara la karoti zilizovunwa kutokea shambani. Karoti ni safi zimeshaoshwa vizuri ili ziweze kwenda kuuzwa sokoni. Mkulima naye anafanya usafi wa karoti ili ziweze kupata soko pindi zinapofika sokoni. Karoti zinapokuwa na udongo inakuwa ngumu kupata wanunuzi kwani zinakuwa ni chafu.

Toroli ndogo ikiwa imepakia mbogamboga za aina tofauti tofauti ambazo zimelimwa shambani. Mkulima ameweza kulima vitu mbalimbali kwenye eneo moja la shamba. Kilimo cha aina hii, kinasaidia pia katika kutunza rutuba ya udongo. Kwani kila tuta limelimwa zao lake, pia mkulima ameacha njia katikati kwa ajili ya kupita.

Zao la biashara la nyanya lkiwaimepandwa shambani, Kuna nyanya nyekundu na nyanya za kijani, Nyanya zinazo faa kuuzwa sokoni ni zile zenye rangi nyekundu kwani zinakuwa zimeshaiva tayari, hivyo basi ili kufanya biashara nzuri sokoni kwenye zao la nyanya tunapaswa kuvuna nyanya zilizoiva yaani zile nyekundu.

Wakulima waliovalia mavazi ya kijani na yenye rangi nyekundu wakivuna matunda. Yako ambayo wanayachuma kutoka kwenye mti na yako tayari kwa kuvunwa mengine wanayaokota kwani yalianguka yakiwa tayari kwa kuvunwa. Vyombo vya kubebea vinawarahisishia swala la uvunaji na ubebaji kuelekea sokoni.

Wanawake wakiwa wamekusanyika eneo moja wakiwa na nyungo kubwa za plastiki, wanazozitumia katika kumenyea na kuchambulia zao la biashara la karanga. Wanachambua na kuweka kwenye magunia ili ziweze kuwa safi pindi zitakapofika eneo la sokoni.

Nyanya zilizovunwa kutoka shambani zikiwa zimelundikwa sehemu moja, pembeni kuna shamba la nyanya ambalo bado lina nyanya ambazo bado ni mbichi hivyo hazifai kwenda sokoni. Nyanya nyekundu ziko tayari kuwekwa kwenye matenga na kwenda sokoni tayari kwa kuziuza.

Shamba lillilolimwa matunda ya mapapai kwa biashara. mapapai yanapolimwa huwa na wakati sahihi wakuyavuma , lile njano liliokuwa chini lipo tayari kwa kuuzwa na kuliwa kwani limeiva vizuri, mapapai hayapaswi kukaa sana shambani kusubiri yaive kwani wakati mwingine huoza na mkulima kushidwa kuyauza .

Wakulima wa zao la kahawa wakiwa shambani wakivuna na kuchambua kahawa, katika kuvuna huvuna kahawa zote zilizo tayari kuvunwa, huchambua kuondoa kahawa zote zifisizofaa kupelekwa sokoni, Zao la kahawa ni zao lenye tija kwa wakulima wanaolima zao hilo.

Wakulima wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi mbatata shambani. Wanavuna kisha kuviweka sehemu moja ili waweze kujiandaa kupakia kwenye viroba, kufunga na kusafirisha kwa magari makubwa kuelekea sokoni ili waweze kuviuza.

Shamba kubwa lililolimwa migomba ya ndizi, kila mgomba una mkungu wa ndizi ambao una ndizi, ambazo bado hazipo tayari kwa kuvunwa. Wanunuzi wa ndizi sokoni huzingatia kuchagua ndizi iliyokomaa vizuri, hivyo mkulima anapovuna ndizi anapaswa kusubiri ikomae vizuri ndipo aivune. Hii itamhakikishia upatikanaji wa wateja sokoni.

Mkulima aliyevaa fulana ya mistari akivuta tawi la zao la biashara la kahawa, mkononi ameshika chombo kitakachomsaidia kuweza kuwekea kahawa atakazozivuna, zao hili la biashara linapovunwa mkulima huchuma mbegu zilizopo shambani, ili kuweza kuuza zao hilo sokoni.

Wakulima wa zao la biashara la kahawa wakipima zao hilo kwenye ndoo maalum za kupimia, kisha kufungasha kwenye viroba kwa lengo la kuuza. Zao la biashara la kahawa wakulima wanaonekana kutumia vifaa vya kawaida wakati wa kupima na kuuza.

Mkulima wa zao la biashara la mahindi, akiwa ameshika mahindi lishe yenye rangi ya njano, mkulima ameanika mahindi kwa kuyatenganisha, kwani ni tofauti; yale ya njano hutumika kwa kutengenezea bisi, na yale meupe hutumika kwa ajili ya chakula na matumizi mengine ya chakula, lakini yote hufaa kwa kuuzwa.

Mkulima wa zao la biashara la mapapai akikagua shamba lake, miche ya mipapai bado ni midogo lakini imeshazaa tayari mapapai ya kufaa kuchumwa. Ipo miche ya muda mfupi ambayo huenda mkulima ameitumia, anayapigapiga ili aweze kufahamu kama yameshakomaa tayari kwa kuuzwa sokoni.

Zoezi la kuvuna viazi mbatata likiwa linaendelea, viko ambavyo vimeshavunwa na kuwekwa pembeni mwa shamba, tayari kwa kuviweka kwenye viroba vikubwa, ili viweze kupelekwa sokoni na kuuzwa; pia yapo magunia ambayo tayari yameshapakiwa viazi, tayari kwa kwenda sokoni kuuzwa.

Wakulima wa zao la biashara la viazi mbatata, wakiwa wamepakia viazi vyao na kuvifunga kwenye viroba baada ya kuvuna. Zoezi linalofuata ni kupakia viazi hivyo kwenye gari kubwa, iliyopo pembeni, ili waweze kupeleka sokoni na tayari kwa kuviuza.

Wakulima na wanunuzi wakiwa sokoni kwaajili ya mauzo ya zao la biashara la kahawa, wakulima wamezimwaga chini kahawa zao na wanunuzi wanaziangalia ubora wake ili waweze kununua. Sado iliyopo inasaidia katika kufanya vipimo pindi mteja anaponunua.

Wakulima wa zao la biashara la pilipili hoho, wakiwa wameshavuna na kuhifadhi zao lao kwenye vikapu vikubwa, wakisubiri wanunuzi barabarani. Kilimo cha pilipili hoho kinategemea uwepo wa mbegu za kutosha, ili ziweze kuvunwa zikiwa na ubora.

Wakulima wa viazi wakikagua na kupitia viazi walivyovuna na kisha kuweka kwenye viroba, kabla haijashonwa na kuelekea sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Kuna viazi vya mbegu ya aina tofautitofauti, kuna vile vyekundu na vile vyeupe. Eneo walilopo kuna miti mingi, pamoja na mashamba ya mahindi.

Shamba lililolimwa zao la biashara la nyanya. Zao la biashara limeanza kutoa nyanya ambazo bado ni za kijani, yaani hazijaiva, bado mkulima anapaswa kusubiri ili ziweze kuiva vizuri ndipo akauze sokoni. Miti mikavu iliyopo shambani husaidia kushikilia miche ya nyanya ili isianguke inapokuwa

Wafanyabiashara wakiwa sokoni wakiuza mahindi. Soko linaonekana ni maalumu kwa kuuza mahindi. Mahindi yanachambuliwa kisha kusimamishwa juu ili wanunuzi waweze kuyaona na kuyachagua. Zao la biashara la mahindi husaidia kukuza kipato cha wakulima.

Wakulima wa zao la niashara la viazi mviringo wakiwa shambani wakivuna viazi hivyo. Zoezi la uvunaji wa viazi mviringo hufanyika kwa kuchimba chini ardhini. Baada ya kuvuna, wakulima huvipakia kwenye magunia makubwa kwa lengo la kwenda kuuzwa sokoni.

Mkulima wa zao la biashara la pilipili akionyesha pilipili alizozivuna zikiwa kwenge toroli dogo, lililokuwa likimsaidia mkulima wakati wa kuvuna. Vikinga mikono alivyovaa mkulima, vinasaidia kuepukana na miwasho ya pilipili anapomaliza kuvuna.

Shamba kubwa lililolimwa zao la biashara la nyanya. Nyanya nyekundu zinaashiria ziko tayari kwa kuvunwa na zile za kijani bado haziko tayari kuvunwa kwenda sokoni. Uwepo wa njia katikati kunamsaidia mkulima kupita pindi anapokuwa shambani. Shamba ni safi kuashiria huduma za palizi zimefanyika vizuri.

Wakulima wa zao la biashara la kahawa, wakiwa wamekaa chini na kuendelea kuchambua kahawa safi, kisha kuitenga na ile isiyofaa na kuiweka kwenye visado maalumu vilivyokuwa pembeni yao, baadae huhifadhi vizuri ili kwenda kuuza sokoni.

Wakulima wa zao la biashara la viazi mbatata wakiwa shambani wakipakia viazi walivyo weza kuvuna, kutoka kweye shamba walilolima, wanapakia kwenye viroba kwa lengo la kusafirisha ili kuweza kuuza viazi hufungwa kwenye viroba kwa kufuata utaratibu waliojiwekea wakuandaa magunia ya kuuzwa sokoni.

Mkulima wa zao la biashara akiingia shambani akiwa ameshika tenga la plastiki na kisu ili aweze kuvuna zao la nyanya. Tenga la plastiki atalitumia kuhifadhia nyanya atakazovuna na kisu atakitumia ili aweze kukatia nyanya. Nyanya zinaonekana ziko tayari kuvunwa na kuna ambazo haziko tayari kuvunwa kwa kuuzwa, nyanya nyekundu ndizo zipo tayari kwa kuuzwa na mkulima.

Wakulima wa zao la biashara la nyanya wakiwa na matenga maalumu shambani wakivuna nyanya. Nyanya zote zimekuwa vizuri kwani ni kubwa lakini sio zote ziko tayari kwa kuvunwa. Zinazovunwa ni zile ambazo zimeshaiva tayari yaani zile nyekundu, na zile za kijani bado haziko tayari kwa kuvunwa.

Wakulima wa zao la biashara la mahindi wakiondoa maganda kwenye mahindi ili waweze kuyaanika kisha yakauke na kuuzwa sokoni. Mahindi yaliyokauka yanaweza kutumika katika kutengenezea unga kwa ajili ya matumizi ya ugali.

Wakulima wawili wakivuna matunda ya zao la biashara aina ya kahawa kwa umakini na kuhifadhi kwenye kikapu kidogo, ili waweze kupeleka sokoni likiwa na ubora na kujiongezea kipato chao cha kila siku.

Wakulima wa zao la biashara la mahindi wakipakia mahindi waliyoyavuna kwenye viroba ili waweze kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza. Zao la mahindi ni zao bora husasani kwa wakulima wanaolima kwa lengo la kuweza kuliuza.

Zao la biashara la vitunguu vikimwagwa na mkulima. Mkulima anavuna na kuvikusanya mahali pamoja ili kuweza kupelekwa sokoni. Vitunguu vinaonekana ni vyenye rangi nzuri na kukauka vizuri hivyo hupata wanunuzi pindi vifikapo sokoni.

Nyanya zikivunwa kutoka shambani. Nyanya ni miongoni mwa zao la biashara kwani wakulima baada ya kuvuna hupeleka sokoni ili kuziuza. Ili kukidhi mahitaji ya soko na kuwa na nyanya bora sokoni, inashauriwa zivunwe zikiwa zimeiva vizuri na sio zikiwa mbichi za kijani. Uhifadhi wake zinatakiwa zihifadhiwe kwenye matenga ili ziweze kudumu kwa muda mrefu.

Wakulima wakiwa wanachambua zao la kahawa walilovuna kutoka shambani. Kitendo cha kuchambua kunasaidia kuweza kuuza kahawa yenye ubora, kila aina ya takataka huondolewa katika hatua hii. Kitendo hiki kinasaidi wakulima wengi waweze kupata maslahi kwenye zao lao la biashara.

Shamba kubwa lililolimwa na kuvunwa mahindi ambayo yamekusanywa kwa pamoja, yakiwa tayari kwa kuuzwa. Mwanamke amejitwika kiroba akiwa ametoka kununua zao hilo la biashara shambani. Mahindi ni zao muhimu la biashara kwa kua hukuza na kuongeza kipato kwa wakulima.

Zao la biashara la ndizi likiwa tayari limevunwa na kuwekwa pamoja ili liweze kuuzwa sokoni. Mtu mmoja aliyevalia buti za shamba akiwa amebeba mikungu hiyo na kuiweka pamoja kuashiria ni mkulima. Upatikanaji wa kutosha wa zao la ndizi husaidia kuongeza kipato miongoni mwa wakulima.

Wakulima wa zao la biashara wakiwa wamehifadhi zao lao kwenye vyombo maalumu vya bluu, ili bidhaa iende sokoni kwa ajili ya kuuza. Mzani mweupe uliotundikwa juu hutumika kupima uzito wa za hilo la biashara kabla halijauzwa. Kilimo cha mazao ya biashara hukuza kipato cha wanajamii wanaofanya kilimo hiko.

Wakulima wa zao la biashara karoti wakiwa wanavuna karoti walizovuna ili kupeleka sokoni kwa tayari kwa kuuza. Pipa lenye maji wamelitumia kuoshea karoti ili kuondoa karoti ili kuondoa tope na vumbi linaoneka eneo la shambani. Hivyo uwepo wa gari huwenda ni mteja amefika shambani.

Wakulima wawili wakiwa shambani wakivuna zao la biashara la aina ya kahawa kwa umakini ili kuzuia lisiharibike. Shamba limezungukwa na miti mirefu, zao la biashara la kahawa ni zao muhimu kwani hukuza kipato cha wakulima.

Mkulima wa zao la biashara akiwa kwenye shamba kubwa la vitunguu, mkononi akiwa ameshika baadhi ya vitunguu alivyovuna. Zao hili huvunwa kwa kung'oa, na vitunguu hupatikana chini kwenye mizizi. Mbinu bora za kilimo husaidia kupata mazao bora na mengi.

Mkulima akikagua za lake la biashara la nyanya zao bado haliko tayari kwa kuvuna kwenda sokoni. Zinapaswa kuvunwa zikiwa zimeiva tayari yaani zikiwa nyekundu ili kutunza ubora wa zao linapokuwa sokoni, hivyo nyanya zinapokuwa za kijani haishauri uzivunwa zaidi mkulima asubuhi ziweze kuiva.

Mwanamke akiwa ameshikilia chepeo akivuta viroba vyenye kahawa iliyovunwa shambani na kutawanya kwa chepeo hilo ili kuwezesha zoezi la uhifadhi wa mavuno yake ghalani, na kisha kusubiri kipindi sahihi cha mauzo ya mazao hayo na chenye bei nzuri.

Wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa la zao la biashara la mahindi wakivuna. Wanatumia vyombo maalumu kuhifadhia mahindi kabla ya kwenda sokoni. Mahindi yanavunwa yakiwa yamekauka shambani. Zao la mahindi ni zao muhimu kwani ni zao la biashara, lakini pia hutumika kama chakula.

Mkulima wa zao la biashara la kahawa akiwa ameshika kahawa alizoweza kuvuna kutoka kwenye shamba lake. Mkulima anaonyesha kustawi kwa zao hilo shambani kwani hata chombo alichobebea mazao kimeweza kujaa, hivyo kuweza kupata mauzo ya kutosha sokoni.

Wakulima wa zao la biashara la mananasi, wakivuna mazao hayo shambani na kuyahifadhi kwenye vyombo maalumu na sahihi vyenye rangi nyekundu, vitakavyosaidia zao hilo liweze kufika sokoni likiwa na ubora, ili kuwawezesha waweze kuona faida ya kilimo cha mazao ya biashara, baada ya kuuza.

Mihogo iliyowekwa kwenye viroba ambayo imetoka kuvunwa na wakulima, wakulima wameweza kuivuna na kuiweka kwenye viroba ili waweze kuiuza sokoni kwa urahisi, wakulima wa mihogo huvuna zao hili kwa kuchimba chini na kukata mizizi iliyootea kwa chini.

Kilimo cha nyanya zinazopandwa kwenye viroba. Aina hii ya kilimo ni kilimo kisichotumia udongo wa moja kwa moja, hivyo kutokuwepo na changamoto ya magonjwa. Pia idadi ya maji inayotumika huwa ni kidogo sana. Nyanya zinapokuwa nyekundu zinaashiria ziko tayari kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa likiwa limelimwa na kustawi zao la mapapai, katikati kuna njia ya kuwezesha wakulima kuweza kupita wakati wa kuvuna. Wakulima huvuna mapapai yenye rangi ya kijani na njano, ambayo yako tayari kwa kuliwa.

Wakulima waliovalia mavazi ya kijani na yenye rangi nyekundu wakivuna matunda, yapo ambayo wanayachuma kutoka kwenye mti na yapo tayari kwa kuvunwa na mengine wanayaokota kwani yalianguka yakiwa tayari kuvunwa. Vyombo vya kubebea vinawarahisishia swala la uvunaji na ubebaji kuelekea sokoni.

Shamba kubwa la mapapai. Mipapai imepandwa kwa kuachiana nafasi kati ya mti na mti. Hii inasaidia mipapai kukua pasipo na kusongamana. Kilimo bora na utunzaji bora wa shamba husaidia katika kustawi kwa tunda la mapapai na mkulima kupata matunda mengi.

Wakulima wa zao la viazi vitamu wakichambua viazi vitamu walivyovuna ili kuweza kupata viazi bora kwa kuuza sokoni, vyombo vilivyopo wanavitumia kuhifadhia viazi ambavyo vina ubora na vinaweza kuwa na soko pindi vifikapo sokoni, uchambuzi wa viazi unasaidia kuondoa viazi vilivyooza, vilivyokatika na ambavyo havikukomaa vizuri shambani .

Shamba kubwa la migomba ya ndizi iliyopandwa vizuri, mkulima amejitahidi kuzingatia taratibu za kupanda kwa kuacha nafasi kati ya mgomba na mgomba, kitendo hiki husaidia katika ukuaji wake, ndizi kunenepa na majani kunawiri. Shambani ipo migomba mikubwa na midomo, uzingatiaji wa taratibu za ukulima zitasaidia kupata mazao mengi na bora.

Mashine kubwa ya kilimo yenye magurudumu makubwa na sehemu nyepesi ya mbele inayoweza kuondolewa au kusogezwa yenye rangi nyekundu, ikiwa shambani kufanya shughuli za uboreshaji wa shamba, tayari kwa msimu mpya wa kilimo. Eneo la shamba limezungukwa na uoto wa asili pamoja na miti mirefu ya kijani.

Kilimo cha ufugaji wa samaki kwenye bwawa la kisasa, aina hii ya ufugaji unasaidia kuweza kuzaliana kwa samaki wengi, daraja lililopo linasaidia mfugaji kupita na kusimama wakati wa kuwapa chakula pia wakati wa kuvuna samaki, ufugaji huu ni ufugaji wenye tija.

Samaki wakifugwa kwenye mabwawa maalumu ya kutengeneza. Mabwawa hayo hutunza samaki wakiwa wadogo hadi wakiwa wakubwa. Aina hii ya mabwawa uruhusu kubadirisha maji pindi yakiwa machafu. Ufugaji huu uruhusu samaki kukua kwa kasi na kuzaliana vizuri.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa kutumia bwawa la kisasa. Mfuko maalumu umewekwa ndani ya bwawa na kuwekwa maji ili kurahisisha zoezi la ubadilishaji wa maji. Ni vizuri kubadilisha maji kidogokidogo kwenye bwawa la samaki ili kutoathiri afya ya samaki kwa mshituko. Ufugaji huu ni ufugaji wenye tija kwa wafugaji.

Nafaka aina ya maharage ikiwa imehifadhiwa kwenye vikapu, kuna maharage ya aina tofauti tofauti kama vile maharage ya njano, maharage ya soya na maharage ya kombati. Maharage ni bidhaa inayotumika kama mboga kwenye jamii, ndoo iliyopo kwenye vikapu inatumika katika kupimia maharage.

Mazao ya chakula yaliyovunwa na wakulima mbalimbali na kuyahifadhi mazao hayo kwenye viroba, kisha kuyapanga kwa utaratibu maalumu, kwa ajili ya kuhifadhiwa. Lengo kuu ni kuhakikisha upatikanaji wa chakula kwenye jamii.

Wakulima wa miche ya miti wakiwa pembeni ya miche mingi ya miti. Wanajishughulisha na upandaji wa miti kwenye eneo lililoathirika na ukataji wa miti hovyo. Kwa mbali kunaonekana misitu mikubwa, hali inayothibitisha kuwa eneo hilo limetunzwa vizuri kwa ajili ya misitu.

Eneo maalumu lililopandwa vitalu vya miti, Miche ya miti imepandwa kwenye eneo moja lakini ikiwa ni ya aina tofauti tofauti, Mazingira yetu tunashauriwa tupande miti ili kuweza kutunza mazingira yetu, pia eneo lina miti mikubwa ya kijani na mazao.

Mkulima akiwa anamwagilia miche mingi iliyokua eneo moja. Umwagiliaji ni moja ya matunzo ya miti, katikati ameachia nafasi au njia ili kuhakikisha usalama pindi ajali ya moto inapotokea. Eneo limezungukwa na misitu minene, kuashiria mazingira yanatunzwa vizuri.

Mkulima akiwa anamwagilia miche mingi iliyokua eneo moja. Umwagiliaji ni moja ya matunzo ya miti. Katikati ameacha njia au nafasi ili kuhakikisha usalama pindi ajali ya moto inapotokea. Eneo limezungukwa na misitu minene kuashiria mazingira yanatunzwa. Miche inayomwagiliwa pia huweza kuuzwa.

Muuzaji wa miche ya miti akitoa elimu kwa wananchi juu ya miche aliyonayo. Katika kununua miche ya miti hutegemea na mahitaji yake binafsi na mnunuzi. Kuna wanaohitaji kwa ajili ya vivuli na wengine wanahitaji kwa ajili ya matunda. Tunashauriwa kupanda miti kuzunguka mazingira yetu.

Mwanaume aliyevalia fulana ya kijani akiwa amesimama katikati ya miche ya miti, huku akiwa ameshika mche mmoja mkononi. Kilimo cha miche ya miti kinasaidia katika utunzaji wa mazingira; miche inaweza kuuzwa au pia kwa matumizi binafsi.

Mkulima na mtunzaji wa sehemu ya shamba kubwa la miti akimwagilia miche ya miti aliyonayo, mwingine akimkabidhi miche mwanamke na kuipakia kwenye toroli dogo tayari kwenda kupandwa eneo husika. Miti husaidia katika kupata hewa safi na upatikanaji wa vivuli.

Msitu wenye miti mingi mirefu. Eneo limezungukwa na miti ya kijani kuashiria eneo halina changamoto ya ukataji miti hovyo. Mwanga wa jua umeongeza nakshi kwenye msitu, na kuufanya uvutie. Uoto wa asili pia umefanya eneo kuvutia zaidi.

Eneo limeathiriwa na ukataji wa miti ovyo, mwanaume aliyevalia fulana ya bluu akiwa ameshikilia mche wa mti kwa ajili ya kupanda kwenye eneo lililoathiriwa na ukataji wa miti pembeni kuna eneo la msitu lenye miti mirefu ya kijani ambayo limehifadhiwa, jamii inapaswa kupanda miti kwenye maeneo yaliyokatwa miti na kuyatunza vizuri.

Mboga mboga zikiwa zimepandwa kwenye vyombo vyeusi, pasipo kutumia udongo wa asili, aina hii ya kilimo hujulikana kama kilimo bila kutumia udongo, faida za aina hii ya kilimo huondoa matumizi makubwa ya dawa za kuulia wadudu, pia hutumia kiwango kidogo sana cha maji.

Mboga mboga zikiwa zimepandwa kwenye mabomba maalum pasipo na kutumia udongo wa asili moja kwa moja , aina hii ya kilimo hujulikana kama kilimo bila kutumia udongo, kilimo hiki kinasaidia kuepusha mboga mboga kushambuliwa na magonjwa na wadudu wa ardhini pia huwa hakitumii maji mengi, mboga mboga zimestawi vizuri pia eneo dogo limechukua mboga mboga nyingi .

Mbogamboga aina ya spinachi zikiwa zimepandwa kwenye mabomba. Aina hii ya kilimo haitumii udongo pia hupunguza matumizi ya maji mengi na kemikali nyingi hivyo mazao huongezeka na kuleta mazao safi.

Shamba kubwa lilolimwa zao moja la mananasi, mananasi yamestawi na kuzaa vizuri kwani mkulima ametumia njezo za kilimo zilizo bora na zakisasa. Hivyo kilimo cha aina hii kinatoa mazao mengi, na pia hutumia teknolojia bora hatimaye kupata mazao mengi.

Mbogamboga zikiwa zimepandwa na kukua vizuri shambani, kuna mabomba meusi yamepita shambani ambayo yanafanya shughuli ya umwagiliaji. Kufungwa kwa mfumo wa umwagiliaji shambani huweza kurahisisha umwagiliaji wa shamba na mazao kuweza kukua vizuri.

Eneo la chanzo cha maji ambacho ni mto, kando ya pande zote mbili kuna shughuli za kilimo zikiendelea. Mto upo katikati, kulia na kushoto kuna mashamba yaliyolimwa mazao mbalimbali, ambapo wanategemea mto kama chanzo cha maji cha kumwagilia mashamba yao. Pia, kwenye mto kuna boti kuashiria kuna shughuli ya usafirishaji ikiendelea.

Mnyama Twiga akiwa amesimama katikati ya nyika nyenye miti midogomidogo mingi na nyasi nyingi za kijani. Kwa mbali kunaonekana majengo ya kisasa ya maghorofa kuashiria twiga hayupo mbali na eneo la mjini. Wingu angavu na mwanga wa jua vimeongeza nakshi kwenye mazingira.

Eneo la barabara ya vumbi, eneo hilo limezungukwa na uwepo wa nyasi za kijani pamoja na miti ya vivuli. Pia eneo la milimani kuna miti na uoto wa asili wa kijani. Ambao umeweza kuongeza nakshi kwenye eneo husika.

Twiga akiwa mbugani akitembeatembea, eneo alilopo lina nyasi nyingi na ndefu kiasi, pia kuna miti mifupimifupi ya kivuli. Kwa mbali kuna majengo marefu na ya kisasa, hali hiyo inaashiria kutokea mbuga ilipo, si mbali na mjini.

Eneo la nyika lenye nyasi nyingi za kijani, eneo lina barabara ambayo ni ya vumbi, miti imeota kwa kuachiana nafasi yaani mbalimbali ndege nao wamefanya makazi kwenye mti kwa kutengeneza viota vyao. Mawingu meupe ne bluu pamoja na milima kwa mbali kumeongeza nakshi kwenye eneo ilo.

Eneo lenye misitu minene, eneo limezungukwa na uwepo wa miti mingi misitu minene na nyasi nyingi za kijani, uwepo wa mawingu mazito kunaashiria kua eneo lina mvua za kutosha ambazo pia zinachangia katika ukuaji wa uoto wa eneo hilo.

Eneo kubwa la msitu lililozungukwa na uwepo wa miti mingi ya kijani, katikati kuna chanzo kikubwa cha maji kwenye eneo hilo, chanzo hiko cha maji kinatumika katika kuchangia ukuaji bora wa mimea ya eneo hilo na hata kupelekea eneo kuwa la kijani.

Eneo la nyika kuna nyasi fupi za kijani, pia kuna wanyama kama pundamilia na tembo, kwa mbali kuna miti mirefu mingi inayotengeneza msitu, uoto wa asili, miti mirefu na uwepo wa wanyamapori, unaashiria kwamba eneo hilo ni mbuga ya wanyama.

Eneo kubwa la nyika lenye nyasi nyingi za kutosha, nyasi ni kavu kwani kipindi hiko ni kipindi cha kiangazi hivyo ni nadra kukuta nyasi zikiwa za kijani. Eneo lina miti ambayo imekua kwa kuachiana nafasi na wakati huo huweza kutumiwa na wanyama kwa kivuli.

Eneo la barabara lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani, barabara inapita katikati ya milima yenye kuvutia kwa kupambwa na rangi ya kijani ya mimea iliyofunika sehemu kubwa ya milima. Mwanga mzuri wa jua umeongeza nakshi kwenye eneo hilo, eneo ni la kuvutia na kufurahia mandhari ya asili.

Eneo la ardhi lililozungukwa na uoto wa asili, kwa mbali kuna milima yenye uoto wa asili pamoja na misitu midogo midogo. Mwanga wa jua na uwepo wa mawingu mepesi kumeongeza nakshi katika eneo na kuwa eneo lenye kuvutia.

Eneo kubwa la ardhi lenye uoto wa asili kwa mbali kuna miti ya vivuli iliyoota kwa kuachiana nafasi, aina hii ya miti hupatikana eneo la nyika ambapo wanyama hutumia kwaajili ya kivuli. Wingu jeusi lililotanda huakisi eneo lenye mvua za kutosha.

Eneo la nyika lenye miti mirefu iliyokua kwa kuachiana nafasi, ya vivuli ambao wanyama hutumia kujikinga kipindi cha jua kali. Eneo lipo kwenye kipindi cha kiangazi, kwani hata nyasi zinaonekana kukauka sana, jua kali linalowaka limewafanya wanyama kukaa chini ya miti ili kufuata vivuli.

Wafugaji wa nyuki msituni wakielekezana namna bora ya kuwatunza nyuki kama wanyama wengine, katika kufuga nyuki yapaswa kuwa makini na kuchukua tahadhari ikiwa ni pamoja na mavazi ya kujikinga kuanzia kichwani hadi miguuni kama ambavyo wamevaa wafugaji, nyuki husaidia katika uzalishaji wa asali bora.

Mfugaji wa mifugo jamii ya ndege, ambapo wapo kuku, pia kuna kanga, akiwaandalia tikiti maji kama chakula. Mfugaji anafanikiwa kuokota mayai ya kutosha ya kuku, ufugaji huu husaidia kutumika kwa kuuza, lakini pia kama mboga ya nyumbani.

Ufugaji wa kuku akiwa amesimama katikati ya kuku na wengine wawili amewashika mkononi. Kuku wanaonekana kupewa matunzo bora na mfugaji kwani ameweza kuwajengea banda lao la kulala pia wanapata chanjo. Kuku huweza kutumika kama chakula pia wakati mwingine hutumika kama biashara.

Mfugaji wa mifugo aina ya bata akiwarushia chakula, huku akiwa amesimama pembeni ya banda la bata. Ufugaji wa bata husaidia kwa ajili ya biashara, lakini pia kama chakula. Bata ni mifugo jamii ya ndege, ambao pia hutaga mayai, ambayo huweza pia kutumika kama biashara.

Ufugaji wa kuku wa kisasa. Kuku wanafugwa kwenye banda wakiletewa chakula pamoja na maji ndani ya banda lao. Aina hii ya ufugaji hutumika kwa biashara, lakini pia hutumika kama chakula. Kuku hupewa chanjo mbalimbali zitakazowalinda dhidi ya magonjwa ya mlipuko, kama vile mdondo, na mafua ya kuku.

Mifugo aina ya kuku wakiwa kwenye banda kubwa linalotumika kuwafugia. Chakula na maji vyote vinapatikana ndani ya banda. Wafugaji wanaoonekana kuvalia makoti maalumu meupe wakiwaangalia katika kufuatilia maendeleo yao ya ukuaji. Aina hii ya kuku huweza kutumika kwa chakula.

Mbegu maalumu ya kabichi ikiwa kwenye kifungashio chenye rangi ya njano na kijani. Mbegu zinasambazwa na kampuni maarufu ya Afrika Mashariki inayojishughulisha na masuala mazima ya kilimo, ikiwemo mbegu. Picha ya kabichi na neno kabeji ni uthibitisho kuwa ni maalumu kwa ajili ya kabichi.

Mbegu zinazotumika katika kilimo cha nafaka zikiwa kwenye sahani zimehifadhiwa. Kila sahani yenye nafaka ina karatasi iliyoandikwa jina la nafaka hiyo inayoenda kutumika kama mbegu shambani. Hii inamsaidia mkulima kufahamu mbegu anayoitumia kwa urahisi.

Kifungashio chenye rangi ya dhahabu na kijani kifungashio hicho chenye uzito wa gramu ishirini na tano, kimetumika kuhifadhia mbegu maalum kwa zao la nyanya. Picha ya nyanya na mfano wa mbegu kwenye kifungashio, unadhibitisha kwamba humo kunapatikana mbegu za nyanya.

Mbegu zilizopandwa kwenye ndoo, ambazo zimeanza kuchipua na kutoa miche. Ndoo ni kubwa kiasi kwamba zimeweza kupandwa mbegu zaidi ya moja. Kilimo cha mbegu kinategemea uwepo wa maji ya kutosha, kama ambavyo udongo kwenye ndoo umelowana maji, na kusapoti ukuaji wake.

Mbegu maalumu inayoitwa "Jews Mallow", inayotumika kwa zao la mlenda, imehifadhiwa vizuri kwenye kifungashio maalumu ili isiweze kuharibika. Majani ya mlenda yaliyopo kwenye kifungashio yanasaidia kumfahamisha mkulima kuwa ni mbegu ya zao gani.

Mbegu za mboga aina ya "spinachi" zikiwa kwenye kifungashio. Maneno spinachi pamoja na picha ya mboga hiyo humrahisishia mkulima kufahamu ni mbegu ya aina gani ananunua kwa urahisi. Mara nyingi kilimo cha mbogamboga kinategemea uwepo wa mbegu za kutosha ili kurahisisha shughuli za kilimo kwa wakulima.

Mbegu za aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa kwenye vifungashio maalumu na kupangwa kwenye rafu maalumu dukani. Kwenye vifungashio kunaonyesha jina la mbegu, pamoja na picha yake kitendo hiko kinamsaidia mkulima kuifahamu mbegu, anayohitaji kwa urahisi na uharaka zaidi.

Sehemu ya duka lenye rafu ambayo imepangwa mbegu mbalimbali za mbogamboga, kuna maelekezo pamoja na bei ambazo zimebandikwa kwenye rafu hizo. Picha za mbogamboga zinasaidia mkulima kufahamu mbegu kwa urahisi zaidi.

Shamba kubwa lililopandwa mbegu za mahindi, mbegu zimeanza kuchipua na kutoa miche ya mahindi. Kilimo cha mahindi kinategemea mno uwepo wa mbegu. Mahindi mbegu zake hupandwa kwa kuruhusu kuacha nafasi baina ya mbegu na mbegu, ili miche iweze kukua vizuri.

Mbegu za maharage zikiwa katika kifungashio maneno "French beans" pamoja na picha ya maharage, zinamrahisishia mkulima kufahamu ni mbegu za nini anazo nunua, mara nyingi kilimo cha maharage kinategemea sana uwepo wa mbegu.

Mbegu zinazotumika katika kilimo cha nafaka zikiwa kwenye sahani zimehifadhiwa, kila sahani yenye nafaka ina karatasi iliyoandikwa jina la nafaka hiyo inayoenda kutumika kama mbegu shambani, hii inamsaidia mkulima kufahamu mbegu anayoitumia kwa urahisi zaidi.

Mbegu ya zao la nyanya ikiwa katika kifungashio, picha ya nyanya inasaidia kumfahamisha mkulima kuwa ni mbegu ya zao gani. Maneno yaliyopo kwenye kasha la mbegu yanamsaidia kutoa maelezo sahihi kuhusu kilimo hiko cha nyanya.

Mbegu za mboga aina ya spinachi zikiwa kwenye kifungashio, maneno SPINACH pamoja na picha ya mboga hiyo humrahisishia mkulima kufahamu ni mbegu ya mboga gani ananunua kwa urahisi. Mara nyingi kilimo cha mboga mboga kinategemea zaidi uwepo wa mbegu.

Mbegu za mahindi zilizopandwa, zikiwa zimeanza kutoa miche ya mahindi. Mbegu zilipandwa kwa kuachia njia katikati ili kuweza kupita mkulima afanyapo matunzo ya shamba, na pia kuruhusu mahindi yakue vizuri. Matumizi ya mbegu za kilimo, kunasaidia katika kuwa na mavuno bora ya kilimo

Mbegu ikiwa imekua na kuweza kutoa mche. Katika kilimo cha mbegu kuacha nafasi kwenye kila baada ya shimo ni muhimu, hivyo vyumba vilivyopo kwenye mche vimesaidia mche kupeana nafasi. Udongo ni wenye rutuba kuweza kuchangia ukuaji wa mbegu hiyo. Kilimo cha mbegu ni muhimu kuzingatia kuachia nafasi kwenye kila baada ya shimo, ili kuruhusu mbegu kuweza kukua vizuri.

Mfuko wenye rangi ya njano na kijani wenye maandishi yanayosomeka "EASEED", kuashiria kwamba ni mfuko wa mbegu za kilimo. Kwenye mfuko kuna picha ya mboga aina ya mchicha, kuashiria mbegu hizo ni za mchicha. Pia mfuko umeandikwa chini ni wa ujazo wa gramu kumi. Mbegu husaidia kuruhusu kuzaliana na kutawanyika kwa mimea.

Mbegu za aina tofauti tofauti za kilimo zikiwa kwenye vifungashio, zimehifadhiwa vizuri ili kuepuka kuweza kuharibika. Maelezo yaliyopo kwenye vifungashio yanamsaidia mkulima kuwa na matumizi sahihi ya mbegu na picha zinamsaidia kujua ni mbegu ya zao gani

Kasha lilokuwa na mbegu ya zao aina ya kabichi. Mbegu zina sifa ya FY hybrid. Sifa ya aina hii ya mbegu ni zinaweza kupambana na magonjwa, zinazaliana kwa wingi pia zina mfanano pindi zinapozaliana. Picha kwenye kasha inashiria mbegu inafaa zaidi kwa zao la kabichi.

Nafaka mbalimbali zikiwa kwenye magunia maalumu na zingine zikiwa kwenye vifungashio maalum, zile zilizopo kwenye magunia mteja hupimiwa kiasi anachotaka afikapo dukani na zile zilizokuwa kwenye mifungashio zinakuwa tayari kwa kuuzwa kama zilivyo, maelezo yaliyokuwa kwenye kila vifungashio na gunia kunamsaidia mteja kuifahamu nafaka anaonunua.

Kibanda kizuri na bora kwa kulala wanyama, kibanda kina milango miwili ambapo wanyama watatumia kupita wanapoingia na kutoka. Uwepo wa madirisha unasaidia kuingiza hewa safi na mwanga wa kutosha, kwenye banda, dari pia hukinga wanyama dhidi ya mvua na jua.

Mnyama akipatiwa chanjo na matibabu mbalimbali. Daktari na muuguzi wanaonesha kujali katika kutibia mnyama. Begi lililopo mezani limetumika kubebea vifaa vya kimatibabu vya mnyama. Matibabu kufanikia ndani uashiria mnyama ni mtulivu.

Mbwa wenye afya na nadhifu, wanyama hao wanaonekana kupewa matunzo bora na mwenye mbwa au mtunza mbwa, wamesimama kwenye nyasi za kijani. Utunzaji wa mbwa unategemea uwepo wa chakula cha kutosha pamoja na chanjo za wanyama ili kuwakinga na magonjwa ya mlipuko.

Daktari wa mifugo akiwa amesimama na mbwa wawili, mbwa ni wenye afya njema na ni salama kwa kua wanapata huduma bora toka kwa daktari wa mifugo, ikiwemo chanjo mbalimbali ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa ya wanyama kwenda kwa binadamu. Eneo walilopo ni safi hivyo kuzuia kusambaa hovyo kwa magonjwa.

Kibanda kikubwa cha kufugia mbwa kikiwa kimejengwa vizuri na kwa ubora mzuri. Uwazi ulioachwa juu na aina ya mlango uliowekwa vinasaidia hewa safi kupita vizuri kuingia ndani. Mbao iliyopo ndani humsaidia mbwa kuweza kupumzikia na kulala. Usafi wa banda pia umezingatiwa kwani banda ni safi mno.

Kibanda maalumu cha kulala wanyama, mlango uliopo kwenye kibanda humsaidia mnyama kwaajili ya kutoka na kuingia bandani. Pia dirisha husaidia kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha, kuwa na makazi bora, safi na salama ni haki za wanyama.

Vibanda vilivyojengwa kwa ajili ya kulala wanyama. Vibanda vimejengwa kukidhi mahitaji ya wanyama. Madirisha yaliyopo yanasaidia kuweza kupitisha hewa safi. Milango huwasaidia kwa kutoka na kuingia, dari linawasaidia kujikinga na mvua hata jua. Vibanda vilivyopo juu vimewekewa ngazi ili waweze kupanda wakati wa kuingia. Utunzaji wa wanyama unapaswa kuzingatia haki za wanyama.

Ndege wanne wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa pembeni ya chanzo cha maji kujitaftia chakula, ndege hao hula samaki wadogowadogo wanaopatikana majini. Eneo lina nyasi za kijani fupi na zile ambazo ni ndefu.

Eneo la nyika lenye nyasi fupi za kijani eneo lina miti mirefu mingi na vichaka, pia kuna wanyama pori watatu waitwao twiga wakitembea nyikani. Wanyama pori ni tunu kwenye taifa kwani huvutia watalii, pia huongeza pesa za kigeni. Mwanga mzuri wa jua unasaidia kuongeza muonekano mzuri wa nyika.

Wanyama pori waitwao nyati wakinywa maji, wanyama hupata maji ya kunywa kwenye vyanzo vya maji kama vile mito na mabwawa yaliyopo msituni. Nyati hupenda kusafiri kwa makundi makubwa pindi wanapokuwa msituni.